Feri kadha kubwa zinaelea kwa utulivu juu ya bahari zikiwa zimejaa abiria na magari hali inayoonesha shughuli nyingi za usafiri wa majini na mchango mkubwa wa serekali katiaka kuwezesha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama ya kuaminika

Feri mbili zinaelea kwa utulivu juu ya maji, kila moja ikiwa imebeba magari yanayosafirishwa kati ya bara na visiwani. Manthari hii inaakisi juhudi za serikali kuboresha usafiri wa majini kupitia uwekezaji katika miundombinu ya kisasa ili kurahisisha biashara, kuunganisha jamii, na kukuza uchumi wa maeneo ya pwani.

Barabara ya lami, inayounganisha vijiji na miji, ni matokeo ya uwekezaji wa serikali katika miundombinu, hatua inayolenga kurahisisha usafirishaji wa mazao, kuongeza fursa za biashara, na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla.

Meli mbili zimesimama mwanzo wa bahari zikiwa zinapakia abiria. Hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafiri wa majini na mchango mkubwa wa serikali katika kuwezesha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama wa kuaminika.

Wachezaji wa mpira wakishangilia ushindi wao huku wakiwa wameshika kombe na mpira, ni ishara ya mafanikio nchini yakichochewa na juhudi za serikali kuwekeza katika vipaji, miundo mbinu na michezo kwa vijana.

Foleni ya magari barabarani inaonyesha changamoto za miundombinu ya usafiri mjini. Serikali ina jukumu la kupanga na kutekeleza miradi ya barabara, usafiri wa umma na mifumo bora ya usafirishaji ili kupunguza msongamano na kuboresha harakati za watu na bidhaa.

Kwenye mchanga mweupe wa ufukweni kuna miavuli iliyojengwa kwa paa za makuti ili kutengeneza kivuli cha mapumziko chini ya jua kali huku miti ya kijani kibichi imesimama kwa utulivu ikitengeneza mandhari ya kupendeza ya pwani ya asili yenye utulivu wa kipekee.

Bahari inayopakana na miti na minazi ya asili na raslimali muhimu kwa mazingira na uchumi wa taifa. Serikali ina jukumu la kuhifadhi maeneo haya kwa kuweka sera dhabiti kwa mazingira, kuimarisha usimamizi wa pwani na kuendeleza shughuli endelevu za utalii na uvuvi kwa manufaa ya wananchi.

Bahari tulivu inatanda hadi upeo wa macho ikiwa ni rasilimali muhimu kwa uchumi wa taifa. Serikali ina jukumu la kusimamia na kulinda bahari kupitia sera za uvuvi endelevu, usafiri wa majini na uhifadhi wa mazingira ya pwani ili kuhakikisha matumizi ya pwani yanawanufaisha kizazi cha sasa na kijacho.

Feri mbili zilizosheheni vyombo vya usafiri zinaendelea juu ya bahari kwa utulivu. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya usafiri majini, kurahisisha shughuli za kila siku za wananchi, na kuunganisha maeneo ya pwani na bara kwa ufanisi zaidi.

Feri tatu zinaelea juu ya bahari, kila moja ikiwa imebeba magari. Jambo linaloonyesha jukumu la serikali katika kuimarisha miundo mbinu ya usafiri wa majini, ili kurahisisha shughuli za uchukuzi kati ya maeneo ya pwani na kuunganisha jamii kwa ufanisi zaidi.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia, umezungukwa na minazi na miti ya kijani kibichi huku miavuli iliyotengenezwa kwa miti na paa za makuti ikiwa imejengwa kwa ustadi kando ya mchanga, ikiandaa mazingira bora ya mapumziko chini ya kivuli cha asili.

Ndege imetua salama na abiria wanashuka kwa utaratibu, tukio linalodhihirisha mchango wa serikali katika kuboresha miundo mbinu ya viwanja vya ndege na kuhakikisha huduma za usafiri wa anga zinakuwa salama, za kisasa na zinachochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Majumba yaliyopakana na barabara, yanaonyesha mpangilio wa miji unaotokana na mpango wa serikali katika sekta ya ardhi na makazi, ikilenga kukuza maendeleo ya mijini, kuimarisha upatikanaji wa huduma za kijamii, na kuhakikisha mazingira bora ya kuishi kwa wananchi.

Waumini wamesimama ndani ya kanisa wakiwa katika ibada kwa utulivu wakiskiliza neno likihubiriwa huku televisheni iliowekwa pembeni mwa ukuta, jambo linaloonyesha jinsi teleknojia inavyotumika kuimarisha ibada ya kisasa.

Kando ya bahari hoteli wenye paa za makuti imesimama kwa mvuto wa kiasili. Ikizungukwa na miti ya kijani na minazi inayoinuka juu ya mchanga mweupe. Miavuli ya makuti imekitwa kwa ustadi kwenye ufukwe ikiandaa mazingira tulivu ya mapumziko. Hii ni ishara ya ukuaji wa sekta ya utalii unaochochewa na juhudi za serikali katika kuendeleza miundombinu ya pwani kuhifadhi mazingira na kuvutia wawekezaji wa ndani na nje.

Gari mbili zilizobeba abiria zinaelea juu ya maji ni matokeo ya uwekezaji wa serikali katika miundombinu ya usafiri wa majini, kwa lengo la kurahisisha uhamaji wa watu, kukuza biashara za pwani, na kuhakikisha usalama wa abiria, kupitia usimamizi wa mamlaka husika.

Wakiwa baharini, baadhi ya watu wamejibwaga majini, huku wengine wakifraia pwani, wakionyesha matumizi bora ya rasilimali za kiasili, hatua inayoakisi juhudi za serikali katika kuendeleza utalii na kuhifadhi mazingira ya bahari kwa manufaa ya jamii.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia umezungukwa na miti ya kijani kibichi na minazi mirefu inayoyumbishwa na upepo mwanana wa bahari, ikiwa kama alama ya uhai katikati ya ukanda wa fukwe. Mazingira yake yanayovutia watalii na wapenzi wa asili.

Meli kubwa ya mizigo inaelea juu ya bahari ikiwa imebeba makonteina mengi yaliyopangwa kwa ustadi juu ya staha yake. Kila konteina linaonyesha rangi tofauti na uzito wa shehena hilo unaoashiria shughuli kubwa za kibishara zinazoendelea katika usafirishaji wa kimataifa.

Magari yaliyopakiwa katika eneo la maegesho lenye ulinzi ni ishara ya umuhimu wa usalama wa mali za wananchi. Jambo linaloendana na juhudi za serikali katika kuimarisha huduma za usimamizi wa usafiri mjini, na kuhakikisha mazingira salama kwa watu na mali zao.

Bahari yenye maji ya bluu imetandazwa na manthari ya kuvutia ikiwa imezungukwa na miti ya kijani ya kibichi, hali inayovutia watali na kuonesha uzuri wa asili unaostahili kuhifadihiwa kwa vizazi vijavyo.

Wanawake kadhaa waliovaa mavazi ya ninja vichwa vyao vikiwa vimefunikwa kwa heshima kulingana na mila na imani zao wakiwa wamesimama kwa utulivu kwenye mazingira ya kawaida.

Ufukwe wa bahari uliojaa miti na minazi umehifadhiwa kwa uangalifu mkubwa, ambapo serikali imeanzisha mipango madhubuti ya kulinda mazingira na kukuza utalii endelevu, ili kuhakikisha ustawi wa rasilimali za asili na kuimarisha maisha ya jamii za pwani.

Mashua zilizoko kando ya bahari zinaonyesha maisha ya wavuvi wa pwani na changamoto wanazokabiliana nazo. Jambo linaloangazia jukumu la serikali katika kuboresha usalama wa usafiri wa majini, kutoa vifaa bora na kuendeleza mipango ya maendeleo endelevu kwa jamii za pwani.

Mtu anayefagia ufuko wa bahari. Ni sehemu ya juhudi za serikali katika kutekeleza mipango ya usafi wa mazingira, na uhifadhi wa rasilimali za baharini. Kwa lengo la kuimarisha utalii, afya ya jamii na maendeleo endelevu ya pwani.

Barabara mbili za lami ni matokeo ya uekezaji wa serikali katika kuboresha miundo mbinu ya usafiri kwa lengo la kurahisisha usafirishaji ya watu na bidhaa, kuunganisha maeneo ya vijijini na mjini pamoja na kuchochea uchumi na ukuaji wa kimataifa.

Nyumba iliyojengwa kwa usalifu wa asili ikiwa unakuta nyeupe na paa la makuti imezungukwa na nyasi za kijani kibichi na minazi ni mfano wa juhudi za serikali kuendeleza makazi yanayozingatia mazingira na utamaduni wa maeneo ya pwani.

Boti ya kioo inaelea juu maji ya bahari ikiwa imebeba watu, ikionyesha juhudi, za serikali katika kukuza sekta ya utalii wa maji na usafiri wa kisasa huku ikizingatia usalama na ulinzi wa mazingira ya pwani.

Msongamano mkubwa wa tuktuk barabarani unaonyesha changamoto za usafiri mijini, hali inayohitaji mipango bora ya serikali katika kudhibiti trafiki, kuboresha barabara na kutekeleza sera endelevu za usafiri wa umma, ili kupunguza foleni na kuimarisha harakati za kila siku za wananchi.

Bahari ni rasilimali muhimu ya taifa inayochangia uchumi kupitia uvuvi usafirishaji na utalii. Serikali inawajibu wa kusimamia na kulinda bahari kwa kuweka sera za uhifadhi wa mazingira au pwani kuhakikisha salama majini na kuendeleza matumizi endelevu ya raslimali za bahari kwa manufaa ya wananchi.

Maji ya bahari yanang'aa chini ya mwanga wa jua yakitanda hadi upeo wa macho kwa utulivu na uzuri wa asili. Mandhari hii ya rasilimali ya taifa inaangazia wajibu wa serikali katika kuhifadhi mazingira ya baharini, kuendeleza uchumi wa buluu na kuhakikisha matumizi endelevu ya mali asili kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Mandhari ya bahari ni hazina ya kiuchumi na mazingira ambayo serikali huisimamia kwa kupitia sera za uhifadhi wa pwani, uvuvi endelevu na usafiri wa majini ili kuhakikisha raslimali hizi zinanufaisha kizazi cha sasa na kijacho.

Kando ya ufuku wa bahari, miavuli yenye paa za makuti imesimama kwa mpangilio mzuri ikitoa kivuli kwa watalii na wapumzikaji. Serikali ina jukumu la kuendeleza na kusimamia maeneo haya kwa kuboresha miundombinu ya utalii, kulinda mazingira ya pwani na kuhakikisha kuna kuwa na matumizi endelevu ya risimali za asili kwa maendeleo ya kijamii na kichumi.

Meli ni sehemu muhimu ya usafirishaji wa kimataifa unaodhibitiwa na serikali kupitia mamlaka za bandari na usafirishaji, kwa lengo la kuimarisha biashara, kukuza uchumi wa taifa na kuhakikisha usalama wa mizigo inayopita katika maeneo ya pwani.

Kando ya bahari kuna minazi mirefu iliyoinuka juu kwa mvuto. Na miti ya kijani kibichi yenye maua maridadi. Mazingira yake yakionekana kuwa safi na yenye mvuto wa kiroho na kijamii. Mandhari yake yanayoenyesha uzuri wa asili unaostahili kuhifadhiwa kwa vizazi vijavyo.

Kivuko cha kisasa chenye rangi ya buluu na maandishi ya JAMBO KENYA kimesimama mwanzoni mwa bahari huku watu wakionekana kuingia ndani ya kivuko hicho, hali inayoonyesha uzalendo na ukarimu kwa wenyeji na wageni wanaovuka kutoka upande mmoja hadi mwengine.

Ndege iliotua kwa utulivu kwenye uwanja. Hali inayoonyesha utaratibu wa safari za anga la mchango wa shirika katika kusafirisha watu ndani na nje ya nchi.

Watu waliopo kando ya bahari iliyozungukwa na miti inayotingishwa na upepo mwanana wa pwani. Ukiakisi mandhari tulivu na uzuri wa maumbile ambayo huleta utulivu wa moyo na fikra kwa mtafakari wa mazingira.

Vibanda vya makuti vilivyo jengwa ufukweni na kuzungukwa na minazi, huku Mmasai yakitembea karibu navyo. Vinaakisi maisha ya utalii wa kitamaduni na mazingira. Jambo linaloangazia jukumu la serikali katika kukuza utalii endelevu, kuhifadhi mazingira ya pwani, na kutangaza uridhi tamaduni za jamii mbalimbali nchini.

Mtu amesimama kando ya bahari macho yake yakitazama mbali huku upepo wa pwani ukipeperusha shuka zake za rangi ya ngavu ya kimasai. Amesimama kwa utulivu juu ya mchanga mweupe. Mavazi yake ya kitamaduni yakitofautiana kwa kuvutia na maanthari ya bahari iliyo wazi mbele yake.

Feri mbili zilizobeba abiria zikielea juu ya bahari ni matokeo ya uwekezaji wa serikali katika miundombinu ya usafiri wa majini. Kwa lengo la kurahisisha uhamaji wa watu, kukuza biashara za pwani, na kuhakikisha usalama wa abiria kupitia usimamizi wa mamlaka husika.

Meli kubwa ya mizigo inaelea juu ya bahari ikiwa nimebeba makontena mengi yaliyopangwa kwa ustadi juu ya staha yake kila kontena linaonyesha rangi tofauti na uzito wa shehena hiyo unaoashiria shughuli kubwa za kibiashara zinazoendelea katika usafirishaji wa kimataifa.

Ufukweni mwa bahari kumejengwa banda kubwa lenye paa za makuti likizungukwa na miti ya asili na minazi unaovutia watalii na wakazi wa maeneo ya karibu. Serikali ina jukumu la kulinda maeneo haya kupitia sera za utalii endelevu, uhifadhi wa mazingira na kuhimiza uekezaji unaonufaisha jamii za pwani.

Ofisi ya huduma Kenya ni mmojawapo ya jitihada za serikali za kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa njia ya kisasa ambapo huduma mbali mbali za kiserikali hutolewa mahali pamoja ili kurahisisha upatikanaji, kuongeza uwazi na kukuza ufanisi katika utumishi wa umma.

Duka la kisasa lililojaa runinga za kisasa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na kuta za maonyesho. Baadhi ya televisheni hizo zikiwa zimewashwa huku mwangaza wa dukani ukiangaza bidhaa hizo kwa kuvutia wateja.

Kando ya bahari tulivu iliyozungukwa na miti ya kijani kibichi na minazi inayotingshwa na upepo mwanana wa Pwani, umejengwa banda lililoekezwa kuti za makuti na viti vya watu kustarehe wakifurahia mandhari ya kivutia ya mapumziko ya Pwani.

Msikiti uliojengwa kwa mtindo wa kisasa unasimama kwa haiba ukiwekewa mazingira safi na yenye mvuto wa kiroho na kijamii hali inayowavutia waumini wanaokuja kuswali katika msikiti huu.

Maganda ya makuti yaliyochakaa yaliyosimama kando ya ufukwe, huku nyuma yake ukiwa na miti na minazi, yanaangazia hali ya maisha ya baadhi ya wakazi wa pwani. Ambapo serikali inaendeleza juhudi za kuboresha makazi duni kupitia mipango ya maendeleo ya jamii, uboreshaji wa miundombinu na uhifadhi wa mazingira ya pwani.

Ufukwe wa bahari wenye minazi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ukiwa kando ya bwawa la kuogelea lililozungukwa na miti ya maua ya kupendeza, unaonyesha ushirikiano kati ya sekta ya kilimo na juhudi za serikali katika kuendeleza mandhari ya kitalii kwa kupanda mimea ya mapambo, kulinda mazingira, na kuinua uchumi wa kijani, kupitia utalii endelevu na ajira za vijijini.

Muundo wa nyumba ya udongo ulioanza kujengwa kwa miti pekee, bila kuwekwa udongo bado, unaonyesha changamoto za makazi vijijini, na kuibua umuhimu wa juhudi za serikali katika kusaidia wananchi kupata makazi bora, kupitia mipango ya maendeleo ya vijiji na usambazaji wa rasilimali za ujenzi.

Bahari inayopakana na miti na minazi ya asili na rasilimali muhimu kwa mazingira na uchumi wa taifa. Serikali inajukumu la kuhifadhi maeneo haya kwa kuweka sera dhabiti za mazingira, kuimarisha usimamizi wa pwani na kuendeleza shughuli endelevu za utalii kwa manufaa ya wananchi.

Maandishi yanaakisi juhudi za pamoja kati ya mashiriki ya kitaifa na serikali katika kukuza sekta ya usafiri wa anga na utalii, kwa lengo la kuimarisha uchumi wa maeneo ya pwani na kuitharuyusha dunia kushuhudia vivutio vya nchi.

Mabanda ya mbao, yaliyojengwa kando ya ufuko wa bahari, yakiwa yamezungukwa na nyasi, miti na minazi, yanaonyesha shughuli za kijamii na kiuchumi za wenyeji. Serikali ina jukumu la kuhakikisha, mazingira haya yanahifadhiwa kwa kuweka sera za uhifadhi wa mazingira, na kusaidia maendeleo endelevu ya jamii inayo tegemea rasilimali hizi.

Cheti cha kuzaliwa ni nyaraka rasmi inayotolewa na serikali kuthibitisha uraia na kuwezesha mtoto kupata haki zake za msingi kama elimu, afya na ulinzi. Usajili wa kuzaliwa ni hatua muhimu katika kuhakikisha kila mtoto anahesabiwa na kujumuishwa katika mipango ya maendeleo ya taifa.

Sehemu hii ya fukwe ni maji ya bluu yanayo meremeta chini ya mwanga wa jua. Ni miongoni mwa vivuto muhimu vya utalii, ambapo serikali imeweka mikakati ya kulinda mazingira na kuimarisha miundombinu, ili kuinua uchumi na kuwavutia wageni kutoka mataifa mbalimbali.

Bahari iliyochafuka, mawimbi makubwa yakivuma kwa kasi huku maji yakionekana ya rangi ya udongo kutokana na mchanga uliopigwa juu na nguvu ya mawimbi hali inayodhihirisha mabadiliko ya ghafla ya ukali wa bahari katika wakati huo.

Mashua zilizopaki kando ya ufuko wa bahari, zinaashiria maisha ya wavuvi wa pwani na kuangazia wajibu wa serikali katika kuboresha miundo mbinu ya usafiri wa majini, hutoa msaada kwa wavuvi wadogo na kuendeleza sera za uchumi wa guluu kwa ustawii wa jamii za pwani.

Msikiti wa zamani unaoonyesha dalili za kuchakaa, ukiwa umezungukwa na miti mirefu kama vile minazi ni ishara ya uridhi wa kihistoria unaohitaji kuhifadhiwa kupitia juhudi za serikali na jamii kwa pamoja.

Feri zilizobeba abiria na magari zinaelea kwa usalama juu ya bahari zikionyesha juhudi za serikali katika kuimarisha huduma za usafiri wa majini. Miradi hii ya serikali inalenga kukuza uchumi wa pwani, kuunganisha jamii na kuhakikisha usafiri bora na salama kwa wananchi.

Duka lenye televisheni za kisasa linaonyesha jinsi maendeleo ya teknolojia anavyoenea katika jamii. Jambo linalowezekana kutokana na sera za serikali zinazolenga kuimarisha biashara ndogo ndogo, na kuongeza upatikanaji wa bidhaa za kielektroniki kwa wananchi.

Bwawa la kuogelea lililozungukwa na miti ya kijani pamoja na jumba la kifahari linadhihirisha waekezaji wa serikali katika maendeleo ya miundu mbinu ya burudani na utalii kwa lengo la kuinua uchumi wa jamii na kutoa fursa za ajira.

Chombo cha usafiri wa majini kinachoelea juu ya bahari tulivu kikiwa kimejaa abiria hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafiri wa majini na mchango mkubwa wa serikali katika kuwezesha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama.

Daraja la kisasa linalopita juu ya bahari lina akisi uwekezaji kubwa wa serikali katika miuundo mbinu ya usafiri, kwa lengo la kurahihisha mawasiliano kati ya maeneo, kuimarisha biashara na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika maeneo ya pwani na taifa kwa ujumla.

Mashua za mbao zimesimama ufukweni karibu na vibanda vilivyoezekwa paa za makuti. Hali inayoonyesha maisha ya pwani na kuibua hitaji la serikali kuboresha miundo mbinu ya uvuvi pamoja na kuwezesha sekta ya uchumi wa baharini kwa ustawi wa jamii.

Ufagiaji wa ufukwe wa bahari ni sehemu ya juhudi za serikali katika kutekeleza sera za usafi wa mazingira na uhifadhi wa pwani, kwa lengo la kulinda raslimali za baharini, kuimarisha afya ya jamii na kukuza utalii wa ndani.

Bahari ni rasilimali muhimu kwa uchumi na maisha ya jamii za pwani. Na serikali ina jukumu la kusimamia matumizi yake kwa njia endelevu kupitia sera za ulinzi wa mazingira, usafiri wa majini, uvuvi salama na ukuzaji wa uchumi wa buluu.

Mashua iliyochakaa imeelea juu ya bahari, huku ikiwa na watu kadhaa ndani yake. Likiashiria changamoto za usafiri wa majini katika maeneo yanayohitaji uwekezaji zaidi kutoa kwa serikali, ili kuboresha miundombinu na kuhakikisha usalama wa raia wanaotegemea bahari kwa shughuli zao za kila siku.

Ngoma za kisasa zilizoekwa chini kwenye sakafu. Mwangaza hafifu unaziangazia ukisisitiza umbo la kisasa na ustadi wa utengenezaji kanakwamba zinasubiri kupigwa ili kuamsha sauti za burudani na furaha.

Ufukwe wenye minazi iliyopandwa kwa mstari, unaonyesha juhudi za upangaji bora wa matumizi ya ardhi na uhifadhi wa mazingira ya pwani. Ambapo serikali ℎushirikiana na jamii katika kuboresha mandhari, kuzuia mmomonyoko wa fukwe, na kukuuza utalii wa kiikolojia unaowanufaisha wakazi wa maeneo hayo.

Mikono iliyopambwa kwa michoro ya hina inaakisi utamaduni tajiri kwa jamii mbalimbali. Ambapo sanaa hii ya mapambo hutumika katika sherehe, harusi, na matukio maalum. Ikisisitiza thamani ya urithi wa kitamaduni unaoendelezwa kizazi hadi kizazi.

Bango linaloonyesha eneo la kuhifadhi na kuendeleza urithi wa kitamaduni na historia ya mziki wa kiafrika. Kupitia taasisi kama makumbusho ya taifa, serikali huimarisha utambulisho wa taifa na kukuza elimu ya tamaduni miongoni mwa raia.

Tingatinga imetandikwa kwenye maeneo ya ujenzi tayari kwa kujenga, ikionyesha juhudi za serikali katika kuhakikisha usalama wa kazi na watu kwa kuweka mipaka madhubuti na kuzuia ajali.

Feri mbili kubwa zinaelea kwa utulivu juu ya bahari zikiwa zimejaa abiria na magari. Hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafirishaji wa majini na mchango mkubwa serikali katika kuwezesha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama ya kuaminika.

Mskiti uliojengwa kwa mtindo wa ki sasa unasimama kwa haiba kando ya barabara. Njia yake kuna uzuio mfupi wa miti ya kijani yenye mau maridadi iliyokatwa kwa ustadi, ikiweka mazingira safi na yenye mvuto wa kiroho na kijamii.

Bahari imetanda kwa utulivu huku mawimbi madogo yakivuma kwa upole. Watu kadhaa wakiwa ndani ya maji wakiogelea na kucheza kwa furaha wakifurahia hewa safi na baridi ya bahari huku mmoja amesimama kimya akiwaangalia. Mandhari yanayoonyesha muingiliano wa burudani za fakari na uzuri wa asili.

Barabara mbili za lami ni matokeo ya uwekezaji wa serikali katika kuboresha miundombinu ya usafiri, kwa lengo la kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Kuunganisha maeneo mjini na vijijini, pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi kwa taifa.

Watu wanapanda taratibu kwenye ngazi za ndege kubwa kila mmoja akiwa na mizigo yake begani na mikononi huku wahudumu wa usalama wakisimama karibu kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Hali hii ikiakisi maandalizi ya safari ya anga kwa mpangilio wa nidhamu.

Chombo cha kisasa cha madini kinasafiri taratibu juu ya maji ya pwani, kikiwa kimebeba abiria, hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafiri wa madini na mchango mkubwa serikali katika kuwezesha usafirishaji wa watu na kuhakikisha usalama kwa njia ya kuaminika.

Mandhari ya bahari tulivu inayoenda mbali hadi upeo wa macho, inaakisi uzuri rasilimali za asili, ambapo serikali inaendelea kutekeleza sera za uhifadhi wa mazingira ya baharini, kuimarisha usalama wa pwani, na kukuza uchumi wa buluu, kupitia uvuvi endelevu na utalii wa majini.

Ndege kubwa imesimama tayari kwa safari. Manthari hii inaonyesha maendeleo ya sekta ya usafiri wa anga, yakichochewa na uwekezaji wa serikali katika miundombinu ya viwanja vya ndege, usalama wa abiria na kukuza utalii na biashara kimataifa.

Bahari nili rasilimali ya asili yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa, ambapo serikali inaendeleza sera za uhifadhi wa mazingira ya baharini kukuza uchumi wa buluu na kuwezesha wananchi kunufaika kupitia shughuli za uvuvi usafirishaji na utalii wa majini.

Bahari tulivu imetandazwa na mandari ya kuvutia ikiwa imezungukwa na miti ya kijani kibichi na minazi inayoinuka juu kwa mvuto. Hali inayovutia watalii na kuonyesha uzuri wa asili unaostahili kuhifandhiwa kwa vizazi vijazo.

Daraja la kisasa linalopita katikati ya bahari ni mmojawapo ya miradi mikubwa ya maendeleo iliyoanzishwa na serikali kwa lengo la kuimarisha miundo mbinu, kurahisisha usafiri na na kukuza uchumi wa taifa kwa kuunganisha maeneo ya bara na pwani.

Kando ya ufukwe wa bahari miavuli yenye paa za makuti imesimama kwa mpangilio mzuri ikitoa kivuli kwa watalii na wapumzikaji. Serikali ina jukumu la kuendeleza na kusimamia maeneo haya kwa kuboresha miundo mbinu ya utalii, kulinda mazingira ya pwani na kuhakikisha kunakua na matumizi endelevu ya raslimali za asili kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Jengo la Huduma Center lililoko jijini Nairobi linaonekana likihudumia wananchi. Baadhi ya watu wakiwa wameketi wakisubiri huduma huku wengine wakiwa wamesimama kwenye foleni. Hali inayoonyesha juhudi za serikali kuwasongezea wananchi huduma muhimu kwa urahisi na kwa njia ya kisasa.

Jiwe kubwa, lililozungukwa na nyasi pamoja na miti iliyomea juu yake, linaonekana karibu na jumba ambalo pia limezingirwa na minazi iliyochipuka kwenye paa, Manthari ambayo serikali inajitahidi kuhifadhi kupitia sera za uhifadhi wa mazingira na utalii endelevu.

Maandishi yanaakisi dhamira ya serikali katika kuimarisha utawala wa sheria kupitia taasisi ya mahakama kwa kuhakikisha upatikanaji wa haki. Uwazi katika utoaji wa maamuzi na ufanisi kati ya usimamizi wa haki kwa wananchi wote.

Msikiti uliojengwa kwa mtindo wa kisasa unaashiria si tu ukuaji wa miji na maendeleo ya kijamii, bali pia mchango wa serikali katika kuwezesha uhuru wa ibada, na kuunga mkono juhudi za wananchi katika kujenga miundombinu ya kiroho na kijamii.

Kando ya pwani ya kuvutia banda lililo jengwa kwa mbao ni imara na paa la makuti lina wakilisha juhudi ya serikali katika kuendeleza miundo mbinu rafiki kwa mazingira pamoja na kivuli cha mti uliopamdwa kwa makusudi katika eneo hilo na minazi iliyopandwa kwa mpangilio wa kiikolojia eneo hili limeandaliwa kama sehemu la kukuza utalii wa ndani na kuimarisha vianzo mbadala ya kipato kwa jamii za pwani.

Ufukwe wa bahari umejengwa kwa mabanda ya miti yenye paa za makuti ukizungukwa na miti ya asili na minazi unayovutia watalii na wakaazi wa maeneo ya karibu. Serikali ina jukumu la kulinda maeneo haya kupitia sera za utalii endelevu, uhifadhi wa mazingira na kuhimiza uwekezaji unaonufaisha jamii za pwani.

Miavuli yenye paa za makuti na viti vya tuko ustarehe. Vimewekwa kando ya ufukwe wa bahari huku ukizungukwa na miti na minazi. Serikali ina jukumu la kuhifadhi mazingira haya ya asili kwa kuendeleza sera za uhifadhi wa mazingira na kukuza utalii endelevu ili kunufaisha jamii na kukuza uchumi wa taifa.

Wanaume waliovaa mavazi ya asili wanapiga ngoma kwa ustadi mkubwa. Wakionyesha utajiri wa tamaduni za jamii zao, huku serikali ikitekeleza sera za kuhifadhi na kuendeleza uridhi wa kitamaduni kupitia maonyesho, tamasha, na usaidizi kwa vikundi vya sanaa za jadi.

Kando ya barabara inayoelekea baharini tuktuk, pikipiki na magari ya aina mbalimbali yameegeshwa kwa utaratibu. Huku watu wakisimama pembeni wakitazama upepo wa pwani na mawimbi ya mbali. Minazi mirefu imesimama kwa fahari pande zote mbili ikitengeneza muonekano wa kipekee wa mwambao. Haya ni matokeo ya jitihada za serikali kuboresha miundombinu ya barabara na kuimarisha maeneo ya utalii na biashara ya miji ya pwani.

Wanaume waislamu wakiswali kwa utulivu ndani ya mahema ni ishara ya uhuru wa kuabudu, ambapo serikali inaendeleza juhudi za kuhakikisha kila mtu anatekeleza ibada kwa amani kupitia ulinzi wa haki za kidini, usalama wa waumini, na kuwezesha matumizi ya maeneo ya muda kwa shughuli za kidini.

Bahari inang'aa chini ya mwangaza wa jua huku boti zikielea. Hii inaonyesha mchango wa serikali katika kuekeza katika miondombinu ya usafiri wa majini ambapo boti hizi zinahakikisha usalama wa majirani wa pwani na ustawi wa shughuli za biashara za baadae kwa kuboresha huduma za usafiri wa majini.

Meli kubwa ya kisasa inaelea juu ya maji kwa utulivu huku upande wake wa pembeni ukirefuka kama ukuta juu ya bahari tulivu. Mawimbi madogo yanagonga upande wa meli hali inayoashiria safari yenye matumaini na utulivu wa bahari.

Wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni wanawake na wanaume wamesimama kwa mistari miwili. Wanaume wakiwa na manyoya migongoni wakitumbuiza kwa ngoma ya asili. Taswira inayoonyesha juhudi za serikali katika kuhihadhi na kuenzi urithi wa kitamaduni wa jamii mbali mbali.

Ufukwe wa bahari uliojaa mchanga mweupe na mandhari kuvutia. Ni sehemu muhimu ya rasilimali za taifa ambapo serikali inaendeleza juhudi za kuhifandi mazingira ya pwani, kuhimarisha usafi na kukuza utalii ili kuongeza mapato na kuboresha maisha ya wakazi wa maeneo ya karibu.

Wakulima wakifanya kazi shambani kwa bidii wakitumia zana za jadi na kisasa. Jambo linalodhihirisha juhudi za wananchi katika kuhakikisha usalama wa chakula na kuunga mkono mpango wa serikali ya kuinua kilimo na maisha ya vijijini.

Njia ya reli iliyonyooka mbele kwa mwendo wa kuvutia huku mazingira ya pembeni yakionyesha mandhari ya kawaida ya vijiji au mji ikiashiria miundombinu muhimu ya usafiri wa reli.

Njia ya reli iliyonyooka mbele kwa mwendo wa kuvutia huku mazingira ya pembeni yakionyesha mandhari ya kawaida ya vijiji au mji ikiashiria miundombinu muhimu ya usafiri wa reli.

Duka linalozuza blender linaakisi ukuaji wa biashara ndogo ndogo na upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya nyumbani. Jambo linalochangiwa na juhudi za serikali katika kuwezesha wajasiliamali kupata mikopo midogo, mafunzo ya biashara na sera zinazounga uchumi wa wananchi wa kawaida.

Mashua zilizopumzika juu ya mchanga wa pwani na minazi inayoning'inia juu yake zinaakisi maisha ya pwani yanayoboreshwa na juhudi za serikali katika kuendeleza sekta za uvuvi na utalii wa baharini.

Mtu anaonekana juu ya wimbi la bahari akidhibiti uba wake kwa ustadi, hali inayoonyesha ujasiri, ustadi wa michezo ya majini na kuvutia kwa mandhari ya bahari kwa wapenda burudani za maji.

Mashua zilizotulia baharini pamoja na sehemu ya kuogelea ilio kando ya ufukwe wenye minazi. Ni mandhari ya kuvutia inayochangia sekta ya utalii. Serikali ina wajibu wa kuendeleza na kulinda maeneo haya kwa kuweka miundombinu bora, sera za mazingira na kuhamasisha uwekezaji unaochangia uchumi wa taifa.

Kenya Muslim Academy iliyoko kando ya barabara inaashiria uwekezaji katika elimu ya kijamii na kidini. Ambapo serikali kwa kushirikiana na wadau wa elimu huunga mkono taasisi kama hizi, ili kuhakikisha vijana wanapata elimu bora katika mazingira salama, na ya kufikia kwa urahisi.

Bahari yenye maji ya buluu imetandazwa na mandhari ya kuvutia huku mtu mmoja akiwa ameshikililia ubao tayari kufurahia michezo ya majini hali inayoonyesha ujasiri, ustadi wa michezo ya majini na kuvutia kwa mandhari ya bahari kwa wapenda burudani za maji.

Mandhari ya kuvutia inayoonyesha bahari tulivu yenye ufukwe uliotandazwa kwa mchanga huku mawimbi madogo yakipiga. Hali inayoonyesha maajabu ya maumbile na mvuto wa mazingira ya pwani yanayovutia watalii na wapenzi wa asili.

Bwawa la kuogelea lililozungukwa na maua na viti vya mapumziko ni sehemu ya miundo mbinu ya burudani inayochochewa na uwekezaji wa serikali katika sekta ya utalii na maendeleo huduma za kijamii kwa lengo la kuboresha maisha ya wananchi na kuvutia wageni.

Mashua zilizobeba watu zikielea baharini zinaonyesha utegemezi wa jamii kwa usafiri wa majini. Na hivyo kusisitiza wajibu wa serikali katika kuboresha usalama wa abiria, kutoa mafunzo kwa waendeshaji, na kuwekeza kwenye miundombinu ya usafiri wa majini, ili kuinua maisha ya watu wa pwani.

Jengo la Uwanja wa ndege wa kimataifa la Malindi, linaonyesha juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya usafiri wa anga. Kwa lengo la kukuza utalii biashara na kuimarisha uchumi wa maeneo ya pwani na taifa kwa ujumla.

Ufukwe umetapakaa takataka zilizosombwa na bahari. Hali inayohatarisha afya ya umma na uhai wa viumbe wa baharini. Serikali inalo jukumu muhimu la kusimamia usafi wa mazingira ya pwani kwa kuimarisha mifumo ya ukusanyaji taka, kuelimisha wananchi na kutekeleza sheria kali za uhifadhi wa mazingira ili kuilinda afya na rasilimali za bahari.

Katika maji tulivu ya bahari ferry mbili zinaelea kwa utulivu zikiwa zimebeba abiria na magari kwa usalama na mpangilio. Hili ni zao la uwekezaji wa serikali katika miundo mbinu ya usafiri wa majini, juhudi zinazolenga kuunganisha watu, kukuza biashara na kurahisisha safari kati ya bara na visiwani.

Treni inapita kandokando ya barabara kuu ikiwa imezungukwa na nyasi na miti iliyopandwa kwa mpangilio. Maanthari ya kuvutia inayodhihirisha juhudi za serikali katika kuimarisha miundo mbinu ya usafiri kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira.

Bahari ni rasilimali ya asili yenye mchango mkubwa katika uchumu wa taifa, ambapo serikali inaendeleza sera za uhifadhi wa mazingira baharini, kukuza uchumi wa buluu na kuwezesha wanainchi kunufaika kupitia shughuli za uvuvi, usafirishaji na utalii wa majini.

Duka la majokofu linaonyesha ukuaji wa biashara ya vifaa vya kisasa vya nyumbani, ambapo serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi huwezesha wajasiriamali kupitia mikopo midogo, motisha ya kodi, na uwekezaji katika nishati ya kuaminika, ili kuendeleza uchumi wa ndani na kuboresha maisha ya wananchi.

Mandhari ya kuvutia inayoonyesha bahari tulivu kila upande ukiakisi rangi na mwendo wake wa kipekee wa maji. Watu wawili wakionekana kufurahia upepo huo mwanana wa bahari, hali inayoonyesha maajabu ya maumbile na mvuto wa mazingira ya pwani yanayovutia watalii na wapenzi wa asili.

Bahari yenye maji ya buluu imetandazwa na manthari ya kuvutia, ikiwa imezungukwa na miti ya kijani kibichi yenye maua maridadai na minazi inayo inuka juu kwa mvuto. Hali inayo vutia watalii na kuwaonyesha uzuri wa asili inayo stahili kuhifahiwa kwa vizazi vijavyo.

Kunguru aliyesimama kando ya bwawa la kuogelea inaonyesha umuhimu wa serikali kuzingatia uhifadhi wa wanyama pori hata katika maeneo ya mijini na maendeleo ya miuundo mbinu ili kuhakikisha usawa kati ya maendeleo na uhifadhi ya mazingira.

Maandhari ya kuvutia inayoonyesha bahari tulivu, kila upande ukiakisi rangi na mwendo wake wa kipekee wa mnadi hali inayoonyesha maajabu ya maumbile na mvuto wa mazingira ya pwani yanayovutia watalii na wapenzi wa asili.

Barabarani magari yamesimama kwa muda katika masongamano mzito. Hali unaopunguza ufanisi wa shughuli za kila siku. Changamoto kama hii inaonyesha hitaji la serikali kuimarisha miundo mbinu ya usafiri, kupanua barabara na kuekeza katika usafiri wa umma ilikupunguza masongamano na kuongeza tija ya uchumi kwa wananchi.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia. Umezungukwa na minazi na miti ya kijani kibichi huku banda lililojengwa kwa kuwekezwa paa ya makuti ikiandaa mazingira bora ya mapumziko chini ya kivuli cha asili.

Manthari ya kuvutia inayoonyesha bahari tulivu. Kila upande ukiakisi rangi na mwendo wake wa kipekee wa maji. Hali inayoonyesha maajabu ya maumbile na mvuto wa mazingira ya pwani yanayovutia watalii na wapenzi wa asili.

Boti inayoelea juu ya bahari ni sehemu ya miundombinu ya usafiri wa majini inayochangiwa na juhudi za serikali katika kuboresha usafiri wa baharini kuimarisha ulinzi wa pwani na kuwezesha shughli za uvuvi, biashara na utalii kwa manufaa ya wanainchi.

Katika bahari tulivu kuna mashua kadhaa na watalii, hali inaonyesha mchango wa serikali katika kukuzua utalii wa baharini kwa kuwekeza katika usalama wa majini, miundo mbinu yakivutwa na kuwezesha jamii za pwani kunufaika kiuchumi kupitia shughuli za kitalii.

Bahari ni rasilimali ya kimikakati inayosimamiwa na serikali kwa ajili ya kukuza uchumi wa buluu, kuhakikisha ulinzi wa pwani, kuendeleza sekta ya uvuvi na kuweka mikakati ya kuhifadhi mazingira ya baharini kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Ofisi ya huduma iliyoandaliwa kwa usalama na mpangilio wa kisasa ni mfano wa juhudi za serikali za kuwasogezea wananchi huduma muhimu kuanzia raisi na ya haraka. Ikiwa ni sehemu ya mageuzi ya kiutawala yanayolenga uwazi, ufanisi, na upatikanaji wa haki kwa wote.

Feri mbili zilizojaa abiria zikielea juu ya bahari ni ishara ya juhudi za serikali katika kuimarisha usafiri wa majini, kwa kuhakikisha upatikanaji wa vyombo salama, vinavyoaminika, na vinavyowezesha wananchi kusafiri kwa urahisi. Huku miundo mbinu bora ya bandari ikiendelezwa ili kuchochea uchumi na kuunganisha jamii.

Vyombo vya usafiri wa majini vinaelea kwa utulivu juu ya bahari vikiwa vimejaa abiria na magari. Hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafiri wa majini na mchango mkubwa serikali katika kuwezesha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama ya kuaminika.

Duka limejaa vyombo vya galasi na plastiki. Hii ni ishara ya ukuaji wa biashara ndogondogo zinazochangia uchumi wa taifa. Serikali ina jukumu kubwa katika kuwezesha biashara hizi kupitia sera bora, mikopo ya wajasiliamali na kuweka mazingira rafiki ya kibiashara kwa maendeleo endelevu.

Feri kadhaa zilizojaa abiri, zinaelea juu ya bahari zikionyesha juhudi za serikali katika kuimarisha usafiri wa majini, kwa kuwaezesha wananchi kusafiri kwa usalama na ufanisi kati ya maeneo ya pwani. Huduma hizi ni sehemu ya mikakati ya serekali yakuboresha miundombinu na kukuza uchumi wa baharini.

Kando ya bahari kubwa yenye mawimbi tulivu, majengo ya kifahari yamesimama kwa fahari, yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani kibichi. Manthari yakiwa yenye mvuto kutokana na upepo mwanana wa pwani.

Maandishi yanayosema, "Karibu Mwezi Mtukufu Wa Ramadhani", yanaakisi mshikamano wa kijamii na kiimani. Ambapo serikali hunga mkono kipindi hiki kwa kuweka mazingira ya amani, kuratibu usalama wa umma, na kusaidia jamii katika huduma za kijamii na misaada kwa wahitaji.

Feri mbili zilizojaza abiria na magari, zikiwa zinaelea juu ya bahari. Ni ushahidi wa jukumu la serikali katika kuboresha usafiri wa majini. Kwa kuwekeza kwenye miundombinu ya usafirishaji salama na wa kuaminika, unaowezesha harakati za watu na biashara kati ya maeneo ya pwani na visiwa.

Feri mbili zilizojaza abiria zikielea juu ya bahari zinaakisi umuhimu wa usafiri wa majini katika maisha ya wananchi. Na zinaonyesha jukumu la serikali katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma salama, za kuaminika, na zenye ufanisi, kwa ajili ya kuunganisha maeneo mbalimbali ya nchi.

Ndege ya Kenya Airways imesimama kwa utulivu kwenye uwanja wa ndege. Hali inayoonyesha utaratibu wa safari za anga na mchango wa shirika hilo katika kuunganisha watu ndani na nje ya nchi.

Gari mbili zilizojaa abiria na magari zinalea juu ya maji, zikionesha huduma muhimu za usafiri zinazotolewa na serikali ili kuunganisha maeneo mbalimbali kwa urahisi na kuhamasisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii.

Feri kubwa inaelea kwa utulivu ju ya bahari huku magari yakionekana kuingia ndani ya feri hio. Hali inayoonyesha shughuli nyingi ya usafiri wa majini na mtengo mkubwa wa serikali katika kuwezesha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama ya kuaminika.

Bahari iliochafuka mawimbi makubwa yakivuma kwa kasi huku maji yakionekana ya rangi ya udongo kutokana na mchanga uliopigwa juu na nguvu ya mawimbi. Hali inayodhihirisha mabadiliko ya ghafla ya ukali wa bahari katika wakati huo.

Bahari ni rasilimali muhimu kwa taifa na serikali imejizatiti kulinda na kusimamia matumizi yake kwa njia endelevu. Ikihimiza uvuvi wa hifadhi, usafiri wa majini salama, na maendeleo ya kiuchumi kupitia sekta ya bahari.

Barabara ya lami iliyoandaliwa vizuri ikiwa na miti ya kijani kibichi. Kando yake ni matokeo ya uwekezaji wa serikali katika miundo mbinu bora na uhifadhi wa mazingira. Upandaji wa miti kando ya barabara husaidia kupunguza joto, vumbi na hewa chafu, huku ukihifadhi mandhari ya asili kwa maendeleo endelevu.

Katika ofisi ya huduma za serikali, wahudumu wamekaa kwa utulivu wakihudumia wananchi waliojaa matumaini. Hii ni mfano wa jitihada za serikali kuhakikisha huduma bora na za haki zinapatikana kwa kila mmoja ili kuinua maisha ya watu na kuimarisha usimamizi wa raslimali za taifa.

Boti kadhaa zilizojaa abiria zinaendelea na safari baharini ni ishara vile serikali inavyo ekeza katika usafiri wa majini ilikuboresha huduma kwa wananchi, kukuza biashara na kukuza uunganisho wa eneo ya pwani.

Nyumba za makuti zilizochakaa kazi inaonyesha hali ya maisha katika maeneo ya pembezoni. Ambapo serikali inaendelea kutekeleza mipango ya maendeleo makazi bora kwa kutoa msaada wa vifaa, mikopo nafuu ya ujenzi, na kuhimiza matumizi ya teknolojia rafiki kwa mazingira, ili kuboresha hali ya maisha ya wananchi.

Ufuko wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia. Umezungukwa na miti ya kijani kibichi, huku miavuli iliyo tengenezwa kwa miti na paa za makuti, ikiwa imejengwa kwa ustandi kando ya mchanga, ikiandaa mazingira bora ya mapumziko chini ya kivuli cha asili.

Mawimbi ya bahari yanapogonga mwamba kwa nguvu yanaonyesha umuhimu wa juhudi za serikali katika kuhifadhi maeneo ya pwani kupitia ujenzi wa miundombinu ya kinga dhidi ya mmomonyoko. Sambamba ni utelekezaji wa sera za mazingira kwa ajili ya kulinda jamii na mali zao dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Waislamu wameketi kwa utulivu chini ya hema juu ya majamvi wakishiriki Ibada. Serikali ina wajibu la kulinda uhuru wa kuabudu, kutoa mazingira salama kwa makusanyiko ya kidini na kushirikiana na viongozi wa dini katika kuimarisha mshikamano wa kijamii na maadili ya kitaifa.

Feri kadhaa zilizojaza abiria zinaelea juu ya maji zikionyesha juhudi za serikali kuboresha usafiri wa majini ingawa changamoto za miundo mbinu na usalama bado zinahitajika kumshughulikiwa kwa haraka ili kulinda maisha ya wananchi.

Ufukwe wa bahari ni moja ya maeneo muhimu yanayolindwa na serikali kupitia sera za uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya utalii kwa lengo la kulinda raslimali za pwani, kukuza uchumi wa bahari na kuhakikisha wananchi wananufaika na fursa zilizoko kando ya bahari.

Madhari ya kuvutia inayoonyesha bahari tulivu, kila upande ukiakisi rangi na mwendo wake wa kipekee wa maji. Hali inayoonyesha mahaba ya maumbile na mvuto wa mazingira ya pwani yanayovutia watalii na wapenzi wa asili.

Duka linalouza televisheni za kisasa linaonyesha namna ambavyo mazingira ya biashara yameboreshwa kupitia juhudi za serikali katika kuweka sera rafiki za uchumi, kukuza uagizaji wa bidhaa za kielektroniki, na kuhamasisha matumizi ya teknolojia nchini.

Msikiti uliojengwa kwa mtido wa kisasa unasimama kwa haiba, huku waumini wakiwa wamesimama kwa unyenyekevu wakiswali kwa utulivu, huku mazingira yake yakiwa safi na yenye mvuto wa kiroho na kijamii.

Hoteli ya kifahari iliyoegeshwa paa la makuti kando ya ufuko uliozungukwa na miti na minazi, ni matokeo ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali katika kuendeleza utalii endelevu unaotegemea rasilimali za asili, huku ukiimarisha uchumi wa eneo hilo kupitia ajira na mapato ya kodi.

Bahari ni rasilimali muhimu ya taifa, ambapo serikali huwekeza katika uhifadhi wa mazingira ya baharini kukuza uchumi wa buluu na kuimarisha usimamizi wa uvuvi na shughuli za kitalii kwa ajili ya maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi.

Njia ya reli iliyonyooka mbele kwa mwendo wa kuvutia. Huku mazingira pembeni yakionyesha maandhari ya kawaida ya vijiji au mji vikiashiria miundo mbinu muhimu ya usafiri wa reli.

Barabara imejaa magari, huku watu wakifanya shughuli zao kando ya barabara biashara zikiendelea kwa utulivu. Hii ni picha ya maendeleo ya miundombinu ambapo serikali ina jukumu la kuendelea kuboresha barabara na kuweka mazingira bora ya kibiashara, ili kuchochea uchumi na kuboresha huduma kwa wananchi.

Soko la viatu linaonyesha mchango wa sekta isiyo rasmi katika uchumi wa taifa, ambapo serikali huweka sera na miundombinu ubora wa biashara huratibu utoaji wa leseni, na kutoa mikopo midogo, ili kuwainua wajasiriamali na kuimarisha maisha ya wananchi.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia. Umezungukwa na miti ya kijani kibichi na mijani inayoyumbishwa na upepo mwanana wa pwani miti hio ikiandaa mazingira bora ya mapumziko chini ya kivuli cha asili.

Feri inavyoshukisha bodaboda, magari na abiria ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuboresha usafiri wa majini kurahisisha uhamaji wa watu na mizigo na kuimarisha miundo mbinu inayounga mkono maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika maeneo ya pwani.

Watu waliokusanyika mahakamani ni sehemu ya mchakato wa haki sehemu inayosimamiwa na serikali kupitia idara ya mahakama ambayo huhakikisha kwamba sheria inazingatiwa, haki inatendeka kwa wote na utawala wa sheria unadumishwa katika jamii.

Mashua inayoelea juu ya maji ya bahari inaakisi uwepo wa miundo mbinu ya usafiri wa majini. Serikali ina jukumu la kusimamia usalama wa vyombo hivi hutoa leseni na kuhakikisha matumizi salama na endelevu ya bahari kwa ajili ya usafiri, uvuvi na shughuli za kiuchumi.

Pasipoti inayoonekana ni ishara ya utambulisho rasmi wa raia inayotolewa na serikali kama sehemu ya majukumu yake ya kusimamia usafiri wa kimataifa, usalama wa taifa na haki ya mtu kusafiri kusafiri nje ya mipaka ya nchini kwa madhumuni mbalimbali kama kazi, elimu au utalii.

Bahari tulivu maji yake yakiyumba kwa upole juu ya mchanga mpana ulokuwa umeenea hadi mbali. Kando yake mti mrefu wenye majani ya kijani kibichi ukiwa kama alama ya uhai kati ya ukanda wa ufukwe.

Mtu mmoja anaonekana akifanya mazoezi kando wa ufukwe wa bahari akivuta pumzi safi ya asubuhi huku mawimbi madogo yakiunga mchanga na miti ya kijani ikiangaza mandhari kwa utulivu unaochangia afya ya mwili na akili katika mazingira ya asili.

Watu walioko mwanzo wa bahari wanaonyesha maisha ya jamii za pwani. Na kuonyesha umuhimu wa serikali katika kuendeleza sera za usalama wa baharini, utoaji wa huduma za kijamii, na uendelezaji wa shughuli za kiuchumi zinazotegemea bahari.

Bahari iliochafuka, mawimbi makubwa yakivuma kwa kasi huku maji yakionekana ya rangi ya udongo kutokana na mchanga uliopigwa juu na nguvu ya mawimbi, hali inayodhihirisha mabadiliko ya ghafla ya ukali wa bahari katika wakati huo.

Kanisa kubwa la muundo wa kisasa linaakisi uhuru wa kuabudu unaolindwa na katiba ambapo serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba taasisi za kidini zinaendesha shughuli zao kwa amani kwa kufuata sheria na kwa kushirikiana na mamlaka katika maswala ya kijamii kama elimu, afya na ustawi wa jamii.

Manthari ya kuvutia, inayoonyesha bahari tulivu. Upande mmoja ukionekana majumba makubwa ya kifahari, na upande wa pili kuna miti ya kijani kibichi. Juu ya bahari hiyo, ikionekana chombo kinachoelea, hali inayoonyesha mvuto wa mazingira ya pwani, yanayovutia watalii na wapenzi wawasili.

Njee ya majengo ya kifahari ya likizo yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa. Kuna bwawa la kuogelea linalokupa fursa ya kuoga ukiwa umezungukwa na maanthari ya asili hali inayochangia utulivu na starehe isio kifani. Hema lililojengwa kwa paa za makuti ya watu kufurahia maanthari ya kuvutia ya mapumziko ya pwani.

Ndani ya jengo la Madrasa wanafunzi wameketi kwa utulivu wakimuskiliza ustadi wao aliyesimama mbele ya ubao, akifundisha maandishi ya kiarabu. Hali inaonyesha kujitolea kwa elimu ya dini na malezi ya kiroho kwa watoto.

Mandhari ya kuvutia inayoonyesha bahari tulivu kila upande ukiakisi rangi na mwendo wake wa kipekee wa maji. Hali inayoonyesha maajabu ya maumbile na mvuto wa mazingira ya pwani yanayovutia watalii na wapenzi wa asili.

Vyombo vya majini vikiendelea na shughuli zao baharini, huku watu wakifurahia kuogelea kwa usalama. Serikali ina jukumu la kusimamia usalama wa baharini kupitia huduma za ulinzi, kuhifadhi mazingira na kuweka sheria madhubuti za matumizi endelevu ya rasilimali za bahari.

Daraja la kisasa juu ya mkono wa bahari, ni sehemu ya uwekezaji ya serikali katika kuimarisha miundo mbinu, likiimrisha usafiri kukuza biashara na kuunganisha jamii za pande zote mbili.

Mashua zilizopaki ufukweni karibu na vibanda vya makuti vilivyochakaa zinaashiria maisha ya wavuvi wa pwani na hali duni ya miundombinu yao. Jambo linalosisitiza wajibu wa serikali katika kuboresha mazingira ya kufanyia kazi, kuwapa vifaa vya kisasa, na kuinua uchumi wa jamii za wavuvi kupitia sera bora za maendeleo ya pwani.

Mashine ya kufulia ni ishara ya maendeleo ya kiteknolojia yanayorahisisha kazi za nyumbani. Hatua ambayo inaendana na juhudi za serikali katika kuboresha maisha ya wananchi kupitia sera za uwezeshaji wa kifedha na upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya nyumbani.

Ndege ikitua uwanjani, inaonyesha usimamizi mzuri wa serikali katika kuendeleza huduma za usafiri wa anga kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara, utalii na maendeleo ya taifa.

Wakiwa baharini, baadhi ya watu wamejibwaga majini huku wengine wakifurahia Pwani. Wakionyesha matumizi bora ya rasilmali ya kiasili hatua inayoakisi hatua za serikali katika kuendeleza utalii na kuhifadhi mazingira ya bahari kwa manufaa ya jamii.

Jengo kubwa linahudumia waislamu wengi, baadhi wakiwa wamekaa na wengine wamesimama likiwa ni sehemu muhimu la ibada na maadhimisho ya kidini. Serikali ina jukumu la kuhakikisha usalama, utunzaji wa miundombinu na kuhifadhi amani katika maeneo kama haya ili kuhimiza mshikamano wa jamii na uhuru katika dini zote.

Kando ya bahari kuna bwawa la kuogelea linalo ashiria maendeleo ya miundombinu ya burudani na utalii, jambo linaloendana na jitihada za serikali katika kuhamasisha uekezaji wa sekta ya utalii na kutoa nafasi za ajira kwa vijana wa maeneo ya pwani.

Ufukwe wenye miti na minazi, banda lenye paa la makuti pamoja na nyumba ndogo ya muundo wa kisasa. Unaonyesha mchanganyiko wa maisha ya kijadi na maendeleo ya kisasa ambapo serikali inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya pwani na kuweka sera za matumizi endelevu ya ardhi ili kuhifadhi mazingira na kuimarisha shughuli za kiuchumi na za kijamii za wakaazi wa eneo hili.

Mnazi uliomea kando ya bahari angavu yenye mawimbi tulivu matawi yake yakionekana kuyumba kutokana na upepo mwanana wa pwani huku mawimbi madogo yakigonga taratibu mchanga huo mweupe.

Banda lililojengwa kwa ustadi na kuezekwa paa za makuti. Mandhari yake yenye mvuto wa kitalii kama hoteli za kifukweni. Nje yake kuna meza na viti vilivyopangwa vizuri na mazingira yaliyozungukwa na miti ya kijani yakitoa kivuli na uhai wa asili katika eneo hilo la mapumziko.

Miti mikavu iliyo kitwa kwa ustadi na paa za makuti iliyoegemezwa juu yake. Pamoja na viti vya mbao vilivyopangwa juu ya mchanga mweupe, vinaunda mandhari ya kipekee ambayo serikali imekuwa ikiendeleza kama sehemu ya kukuza utalii wa ndani, na kulinda urithi wa mazingira ya pwani.

Miundo mbinu ya kisasa inavuka bahari kwa ustadi mkubwa ikiunganisha jamii, kurahisisha usafiri na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Ni matokeo ya uwekezaji wa serikali katika miundo mbinu endelevu. Hatua dhabiti ya kuimarisha usafiri majini na nchi kavu na kuwapa wananchi fursa mpya za maisha bora.

Banda kubwa mfano wa hoteli lililoegezwa paa za makuti na kuzungukwa na miti ya kijani kibichi, ni mfano wa miundo mbinu ya kijamii inayochochewa na serikali kwa lengo la kuendeleza utalii wa ndani, kukuza uchumi wa maeneo ya vijijini, na kuhifadhi mazingira kwa kutumia vifaa asilia.

Banda lililojengwa kwa ustadi, mandhari yenye mvuto wa kitalii kama hoteli za kifukweni. Nje yake ukio kumezungukwa na miti yenye kijani kibichi na minazi ilionuka kwa mvuto, hali inayoleta kivuli na uhai wa asili katika eneo hilo la mapumziko.

Tuktuk na magari ya aina mbali mbali yanatembea barabarani kwa mpangilio huku mpita njia akiendelea na safari yake. Taswira ya jiji linalonufaika na juhudi ya serikali kuboresha miundombinu na huduma za usafiri kwa wananchi.

Wachezaji wa mpira wakiwa pamoja uwanjani ni ishara ya mshikamano na ukuzaji wa vipaji. Hali inayodhihirisha umuhimu wa serikali kuwekeza katika michezo kama njia ya kuimarisha afya, kukuza vipaji vya vijana, na kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi kupitia sekta ya michezo.

Ndani ya duka la nguo, rafu zimepangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa mavazi ya kisasa huku mdoli mkubwa akiwa amevalishwa kwa kuvutia akivutia macho ya wateja wanaopita. Mandhari hii inaakisi ukuaji wa biashara ndogondogo na ubunifu wa wajasiliamali, mafanyikio yanayowezeshwa na mazingira bora ya biashara yanayowekwa na serikali kupitia sera za uwezeshaji na mikopo midogo midogo kwa wafanyabiashara.

Nyumba za zamani zilizojengwa kwa udongo na paa la makuti lililozeeka, zinaonekana kuwa sehemu ya uridhi wa jadi. Zikiwa zimezungukwa na nyasi za kijani na kuku anayezunguka kwa uhuru. Hali inaoakisi maisha ya kijijini na ustaamilifu wa usanifu wa asili unaoshuhudia mabadiliko ya wakati.

Feri zilizobeba abiria zinaelea kwa usalama juu ya bahari zikionyesha juhudi za serikali katika kuimarisha huduma za usafiri wa majini. Miradi hii ya serikali inalenga kukuza uchumi wa pwani, kuunganisha jamii na kuhakikisha usafiri bora na salama kwa wananchi.

Feri iliyojaa abiria inathibitisha juhudi za serikali katika kuboresha miundo mbinu ya usafiri wa baharini iki rahisisha usafirishaji salama na wa haraka katika visiwa huku ikichangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa maeneo ya pwani.

Ofisi ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa na vya kifo ni sehemu muhimu ya huduma za serikali katika kutambua na kuhifadhi taarifa za msingi za raia. Kupitia usimamizihuu serikali umewezesha utoaji wa haki za kiraia, kupanga huduma za kijamii, na kufuatilia takwimu sahihi za maendeleo ya watu nchini.

Feri mbili zilizojaa abiria na magari zinaelea juu ya maji zikionyesha huduma muhimu za usafiri zinazotolewa na serikali ili kuunganisha maeneo mbali mbali kwa urahisi na kuhamasisha maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia. Umezungukwa na miti ya kijani kibichi huku miavuli iliyotengenezwa kwa miti na paa za makuti ikiwa imejengwa kwa ustadi kando ya mchanga ikiandaa mazingira bora ya mapumziko chini cha kivuli cha asili.

Katika ofisi ya huduma kwa wakenya ambayo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za serikali kuboresha utoaji wa huduma kwa raia. Kuna mazingira yaliyo nadhifu ya kisasa na yenye mpangilio, unaowezesha wananchi kupata huduma mbalimbali kwa haraka na kwa heshima. Jambo linaloonyesha dhamira ya serikali kuleta uwazi, uwajibikaji, na uraisi wa upatikanaji wa haki za msingi kwa kila mwananchi.

Mashua zinazoelea juu ya bahari zinaonyesha hali ya usafiri wa majini katika maeneo ya pwani na kusisitiza wajibu wa serikali katika kuhakikisha usalama wa usafiri, ulinzi wa mazingira ya bahari, na kuendeleza miundombinu ya usafiri wa maji kwa maendeleo endelevu ya taifa.

Vyombo vya usafiri vimepangwa katika eneo la maegesho lililo idhinishwa rasmi. Ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali wa kusimamia mpangilio wa mijini, kuboresha miundombinu ya usafiri, na kuhakikisha mazingira salama na yenye nidhamu kwa watumiaji wa barabara.

Ufukwe uliotapakaa taka zilizosombwa na maji ya baharini, huku vibanda vya makuti na minazi vikiwa kando yake, unaonyesha changamoto za uhifadhi wa mazingira ya pwani, ambapo serikali imeanzisha mikakati ya usafi na uhamasishaji wa jamii ili kulinda rasilimali za asili na kuendeleza utalii endelevu.

Feri iliyobeba piki piki na magari, ikiwa imesimama ukingoni huku piki piki zikishuka polepole, ni ushahidi wa juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya usafiri wa madini, kurahisisha uhamaji wa watu na bidhaa na kuunganisha jamii za pande tofauti za nchi kwa njia salama na ya kuaminika.

Mabanda yaliyochakaa yenye paa za makuti kando ya ufukwe ni ishara ya changamoto za kiuchumi na miundombinu katika maeneo ya pwani. Serikali ina jukumu la kupanga na kuboresha makazi ya wakazi wa maeneo haya kupitia sera za mipango miji uwekezaji wa maendeleo ya miundombinu na kuboresha hali ya maisha ya jamii za pembezoni.

Msikiti wa zamani unaonekana umechakaa huku matofali ya ujenzi yakionyesha nia ya ukarabati. Mtu anaelekea kwa ibada kwa utulivu ishara ya hitaji la miuundo mbinu bora ya ibada na jukumu la serikali kuimarisha mazingira ya kiroho kwa ushirikiano na jamii.

Miavuli yenye paa za makuti na viti vya kustarehe kando ya mchanga wa bahari ni sehemu ya mandhari ya utalii wa fukweni .Serikali inajukumu la kuendeleza kusimamia maeneo haya kwa kuhakikisha usalama. Kuhifadhi mazingira ya pwani na kueka miundo mbinu bora ila kukuza utalii wa ndani na wa kimataifa.

Barabara ya lami, kando ya barabara ikiwa na miti ya kijani kibichi. Ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuboresha muindombinu ya usafiri na kulinda mazingira. Upandaji wa miti kando ya barabara husaidia kupunguza uchafuzi wa hewa, kudumisha mandhari ya kijani na kutoa kivuli kwa watumiaji wa barabara.

Kanisa lililojengwa kwa mfumo wa kisasa limesimama kwa haiba na utulivu, likizungukwa na miti mirefu ya kila aina yenye majani ya kijani kibichi. Hali inayoongezea uzuri wa mathari na kuakisi utulivu wa kiroho unao ambatana na urembo wa mazingira ya asili.

Duka la televisheni za kisasa linaonyesha ukuaji wa biashara ya vifaa vya kielektroniki, ambapo serikali ushiriki kwa kuweka sera za ushuru, kudhibiti ubora wa bidhaa zinazoingizwa nchini na kuhimiza mazingira bora ya biashara kwa wafanyabiashara wadogo na wa kati.

Feri mbili kubwa zinaelea kwa utulivu juu ya bahari zikiwa zimejaa abiria na magari. Hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafiri wa majini na mchango mkubwa wa serikali katika kuwezesha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama ya kuaminika.

Mtu anayesimama akisubiri kuhudumiwa huku afisa wa uhamiaji akifuatilia kwa makini maombi ya pasipoti. Ni mazingira yanayoakisi dhamira ya serikali kutoa huduma za kisasa na zinazozingatia wazi usalama wa taarifa na haki ya kila raia kusafiri au kutafuta fursa duniani kwa njia rasmi na salama.

Ufukwe wa bahari uliojaa taka ni ishara ya changamoto za kimazingira zinazohitaji unangalizi wa haraka. Serikali ina jukumu ya kusimamia usafi wa fukwe kupitia sera za uhifadhi wa mazingira, kampeni za uhamasisaji kwa wananchi na usimamizi wa taka ili kulinda raslimali za pwani na kuendeleza utalii endelevu.

Majumba ya kifahari yaliyojengwa kwa wingi katika eneo moja ni ishara ya ukuaji wa sekta ya makazi na uwekezaji wa binafsi. Serikali ina jukumu la kusimamia upangaji miji kuhakikisha miundombinu ya msingi kama barabara, maji na umeme inafikika huku ikidhibiti ujenzi holela kwa maendeleo endelevu ya mijini.

Boti lililoko majini bila abiria wala mizigo, linaakisi uwekezaji wa serikali katika miundo mbinu ya usafiri wa majini ikilenga kuboresha huduma za usafirishaji na kufungua fursa za kiuchumi katika maeneo ya pwani.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia. Huku miavuli iliyotengenezwa kwa miti na paa za makuti ikiwa imejengwa kwa ustadi kando ya mchanga, ikiandaa mazingira bora ya mapumziko chini ya kivuli cha asili.

Bwawa la kuogelea lililozungukwa na miti ya kijani yenye maua maridadi na minazi inayoyumba kwa upepo. Ikiwemo viti vya watu kustarehe wakifurahia mandahri ya kuvutia ya mapumziko ya pwani.

Mashua iliyojaa abiria ikiwa katika mwanzo wa safari baharini. Inaonyesha utegemezi wa jamii kwa usafiri wa majini. Jambo linaloangazia wajibu wa serikali katika kuboresha usalama wa usafiri huu, na kuwekeza kwenye miundombinu ya bandari ndogo, ili kuwahudumia wananchi kwa ufanisi.